Hii inaonyesha sehemu ya ndani ya duka Kubwa la reja reja. Ikionyesha mandhari ya kisasa yenye mwangaza wa kuvutia. Rafu zimepangwa kwa ustadi bidhaa kama viatu, kofia, na mapambo ya wanawake zikiwazimewekwa kwa mpangilio mzuri. Manekeni wanaonyesha mitindo tofauti ya mavazi, huku mabango yakionyesha maeneo maalum kama accessory yakielekeza wateja kwenye sehemu husika.

Duka la LC WAIKIKI linaonyesha muundo wa kisasa, likiwa na nguo na fuko, wanaume, wanawake pamoja na watoto. Kampuni hii ilianzishwa ufaransa mwaka wa elfu moja mia tisa themanini na nane kisha ikawa chapa ya kituruki mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na saba. Kwa kauli mbiu ya "kila mtu anastahili kuvaa vyema", imepanua huduma duniani kote kupitia maduka zaidi ya elfu moja mia tatu.

Duka hili linaonyesha mannequins waliovaa mavazi rasmi pamoja na yale yasiyo rasmi, yakipangwa kwa ustadi kwenye sehemu maalum ya wanaume. Rafu zimejaa mashati, suruali na koti za kisasa, inaashiria chapa au sehemu ya duka kubwa.

Hili ni duka dogo la kisasa lenye mpangilio wa kuvutia likiwa limejaa nguo au vitambaa vilivyopangwa kwa ustadi kwenye rafu na vibanda maalum. Mandhari huonyesha bidhaa maridadi zenye ubora, zikidokeza biashara inayojali mtindo.

Hii inaonyesha duka dogo la mitindo lenye mavazi yaliyopangwa kwa ustadi kwenye wima, ikitoa bidhaa teule kama nguo maridadi ,viatu, saa ,miwani au manukato. Maduka hayo hujulikana kwa huduma za kipekee, muonekano wa kuvutia na upatikanaji wa vitu adimu vinavyopatikana maeneo mbalimbali duniani.

Duka hili linaonyesha ubunifu wa mavazi ya kisasa kupitia chapa maarufu ya polo. Eneo hilo ndogo lakini la kipekee linazingitia ubora wa mavazi maalum yakionyeshwa kwa mpangilio wa kuvutia. Tofauti na maduka makubwa hapo wateja hupata huduma ya binafsi na uteuzi wa bidhaa uliopangwa kwa uangalifu.

Duka hili la mavazi linaonyesha mandhari ya kipekee ya biashara ikiwa na rafu zilizojaa nguo maridadi. Eneo hili maalum huuza mavazi ya kipekee yaliyoteukiwa kwa uangalifu likitoa huduma ya ununuzi yenye nguzo wa kibinafsi tofauti na maduka kubwa ya rejareja.

Duka dogo la kipekee linaonyesha mandhari ya mitindo na mapambo, vito, mikoba na skafu zikiwa sehemu kuu. Biashara hii ya kipekee huleta uzoefu binafsi wa bidhaa maalum na mwonekano wa ubunfu tofauti na maduka makubwa ya kawaida. Kila kipande ni cha kipekee kikisizitiza ubora na umahiri wa kazi za mikono.

Inaonesha duka dogo la mavazi aina ya polo , likiwa limepangwa kwa mpangilio maridadi wa mashati ya polo . Hili ni eneo maalum la biashara linalojikita kuuza nguo na vifaa vya mtindo fulani pekee, ikiwa na mandhari ya kuvutia wanunuzi.

Hili ni duka la Hillmarten liko Nairobi ndani ya Two Rivers. Hapa utapata mavazi ya wanaume wanawake na watoto kuanzia jeans, kaptula hadi gauni. Limebuniwa na IN5 Architects, likafunguliwa mwaka wa 2017.

Mchoro unaonyesha mavazi mbalimbali yaliyo valiwa na manikini ,ishara ya duka maalum la mitindo. Boutique ni eneo ndogo la biashara linalojikita katika mavazi ya kifahari. Viatu vya kisasa, mapambo ya kipekee au bidhaa adimu.

Hili ni duka maalum la mavazi ya michezo lenye fulana mbalimbali za timu zikiwa zimepangwa kwa usdmtadi kwenye raki ya chuma. Mandhari ya ndani inaonyesha mazingira safi yenye rafu za mbao zilizojaa bidhaa zaidi. Mabango yenye maandishi kama, NE na M,yanaashiria chapa au jina la biashara.

Duka hili linaonyesha ubora wa chapa ya Levis likwa mahalum kwa mavazi ya dennim hapa unapata suruwali na shati , vifaaa vya kipekee vinayohakisi mtindo wa kisasa .Muhundo wa eneo hili unasisitiza uzigitiaji wa ubunifu bora wa bidhaa na utofauti wa mavazi.

Duka hili linaonyesha mpangilio maridadi wa nguo mbalimbali. Manekeni waliopangwa kwa mitindo tofauti na ishara ya punguzo kama twenty percent .Mazingira haya yanadokeza uwepo wa bidhaa zilizochaguliwa kwa uangalifu yakielezea duka la kipekee au idara ya mavazi yenye wigo mpana wa mchaguo wa kisasa kikamilifu kwa mteja anayetafuta ubora na mtindo.

Duka la Woolworths linaonyesha chapa mashuhuri ya rejereja yenye historia ndefu na mpango wa kimataifa. Hutoa bidhaa nyingi kama mavazi, vyakula, vifaa vya nyumbani na bidhaa za matumuzi. Ilianzishwa Cape Town mwaka wa 1931 na Maxwell Mark. Kampuni hii inaajiri maelfu Australia na Newzealand, ikitoa huduma bora kwa wateja mbalimbali duniani.

Duka la mavazi linaloonekana lina jina Safari, likiwa mojawapo ya maduka ya awali ya Safari By Vivo na Zoya By Vivo. Hili ni boutique maalum ya mitindo likiwakilisha biashara ndogo inayojihusisha na mavazi ya kisasa na mapambo kutoka kwa Vivo Fashion Group.

Duka hili la rejareja linaonyesha mandhari ya kipekee ya bidhaa za mitindo, likiwa na kofia, mikoba, vitambaa, miwani ya jua na mapambo, vyote vikiwa kwenye vionyesho vya meza na morobota. Maandishi Rize, pamoja na punguzo la asilimia ishirini yanasisitiza unadhifu wa muundo wa duka hili aina ya boutique .

Sanamu limevalishwa mavazi ya mtindo wa kaftan yenye rangi nyingi za kuvutia. Kofia pana juu ya kichwa, miwani ya manjano usoni na bangili ya dhahabu mkononi. Pembeni kuna stendi iliyojaa miwani mbalimbali huku mandhari ya duka kubwa la kisasa likionekana nyuma likiwa na maduka mengine yanayoashiria mazingira ya ununuzi wa kisasa.

Duka hili linaonyesha muundo wa kisasa wa Levi's ikiwa ni aina ya boutique inayobobea katika mavazi ya denim . Boutique ni duka ndogo la kipekee linalo julikana kwa bidhaa bora, mitindo ya hali ya juu na huduma binafsi kwa wateja. Hutoa machaguo yaliyoteuliwa kwa uangalifu yakizingatia ubora badala ya wingi.

Maduka madogo yanyouza mavazi yaliyotumika huwasilisha mtazamo wa mtindo mseto bila kujali chapu . Hii duka la kipekee huonyesha ubunifu wa mitindo ya zamani ambayo chaguo la kipekee kwa wapenda mavazi ya kipekee. Mazingira haya ya reja huongeza urithi na ubunifu wa kisasa ukikumbatia utofauti ya mavazi ya bei nafuu.

Hii inaonyesha mazingira ya kibiashara yenye shughuli mbalimbali. Budget Wea, duka maarufu la nguo linalouuza mavazi yaliyotoka Uingereza limepata umaarufu nchini likiwa na tawi la Westlands tangu Agosti 2019.

Soko la wazi lenye mvuto mkubwa limeonekana likiwasilisha Maasai Market jijini Nairobi, maarufu kwa bidhaa za mikono kama vito vya shanga, vitenge, ufinyanzi, vinyago na uchoraji wa kitamaduni. Wafanyabiashara huonyesha ustadi wa kipekee huku wakihifadhi uridhi wa jamii ya Maasai.

Hii inaonyesha mandhari ya kuvutia ndani ya duka la kisasa la mitindo lenye pochi maridadi, skafu zenye rangi za kuvutia, vitu vya thamani na mapambo ya kipekee, yakiwa yamepangwa kwa ustadi juu ya rafu zilizopambwa vizuri, yakisisitiza ubunifu na ladha ya hali ya juu.

Ndani ya duka hili maridadi bidhaa mbalimbali za mitindo hujivunia nafasi maalum. Miwani ya jua iking'aa ukutani. Mikoba imepangwa kwa ustadi kwenye rafu. VIatu vimetandazwa kwa ustadi sakafuni huku vitamba na nguo zikining'inia kwa haiba sehemu ya nyuma. Mpangilio wake wa kuvutia huonyesha upekee wa maduka ya kifahari ya kisasa.

Huku inaonyesha rangi mbalimbali za miwani ya jua. Imewekwa kwa mpangilio mzuri duka la macho. Hii ni sehemu maalumu yenye bidhaa za macho ikiwemo miwani ya kuzuia mwanga mkali. Maduka kama sidat opticals hutoa miwani ya ubora na huduma za kitaalamu kwa wateja. Eneo hili linavutia wapenda mitindo na afya ya macho.

Gari la magurudumu matatu linaonekana hapa. Ni aina ya bajaji likiwa na chapa ya Duramax inayodokeza uimara na ufanisi wa matumizi ya mafuta. Hutumika kusafirisha abiria na mizigo kwa umbali mfupi hasa maeneo ya mijini na vijijini. Linaendeshwa kwa urahisi hata barabara zenye msongamano na linachangia sana maendeleo ya kiuchumi kwa kutoa usafiri nafuu unaopatikana kwa haraka.

Magurudumu ya GoodYear Eagle F1 Cemetric inaangaziwa kwa karibu, yakionyesha ubora wa hali ya juu kwa magari ya kifahari na michezo. Teknolojia ya active braking huongeza mng'ao wa msuguano wa kati wa kusimama. Mchanganyiko wa grape booster huimarisha mshikamano kwa lami, huku ubunifu wa kipekee ukileta utulivu.

Gari hili aina ya Toyota Hillux linaonekana imara. Lina uwezo mkubwa wa kubeba mizigo mizito. Lina muundo wa kuvutia. Linafaa safari za mashambani. Pia lina vifaa vya kisasa ndani kama mifumo ya usalama na toyota safety sense . Toleo hili la kabati mbili linatumika kazini au familia, likiwa limetengenezwa sehemu mbali mbali, ikiwemo Kenya tangu mwaka wa elfu mbili kumi na sita.

Hii ni Toyota Mark X gari la kifahari lenye muundo wa kuvutia. Injini yenye nguvu na starehe ya kipekee. Ndani kuna vitu vizuri, vifaa vya kisasa na usukani laini unaorahisisha udhibiti. Inasifika kwa uimara gharama nafuu za matengenezo na utendaji wa kuaminika.

Mwanamume mmoja anaonekana akifanya marekebisho ya gari jekundu aina ya Toyota Corolla Wagon maeneo ya Kenya. Karakana ya wazi sehemu zisizo rasmi kutumika kama kituo cha kazi. Mchoro wake unaonesha ukipigaji, deki na maandalizi ya kupaka rangi.

Masoko ya magari ni maeneo maalum yanayokusaymnya watu binafsi na wauzaji wa magari mapya au yaliyotumika. Hapa wanunuzi hupata chaguo mbali mbali kutoka vyanzo tofauti kwa miji tofauti kama Mombasa, Nairobi, Kisumu. Kundi hizi zinaimarisha uchumi kwa kuibua ajira katika gareji.

Ndani ya Toyota mark X kuna uzuri wa kipekee. Muundo wa kisasa unavutia. Viti vya ndani vya kustarehesha, vifaa vya hali ya juu, nafasi ya kutosha na teknolojia bunifu. Gari hili linaendeshwa kwa ufanisi ,ina nguvu dhabiti na hushika barabara kwa ustadi.

Magari kadhaa yanaonekana kwenye picha ikiwemo Nissan note ya bluu na Toyota Corolla figa nyeusi. Nissan ni gari dogo lenye muundo wa Hatchback linafanana na mti. Linatumia mafuta kwa ufanisi. Ndani yake ni pana na lina teknolojia rahisi kutumia.

Toyota Hiace ni gari nyepesi la kibiashara linalosifika kwa uimara, matumizi mengi, na nafasi ya kutosha. Inapatikana kama vani, basi ndogo au mpv ikiwezesha kusafirisha abiria au mizigo kwa ufanisi. Chaguo maarufu Kenya kutokana na dhamani ya kuuza tena uwezo wa kazi mbalimbali na historia iliyoanzia mwaka wa 1967.

Ndani ya subaru forester kuna viti vya ngozi, dashibodi ya kisasa, skrini kubwa ya mguso na muundo unaoonyesha ubora wa kijapani. Injini ya 2000cc, gia ya kiromantiki na all wheel drive huifanya imara barabarani.

Hili ni jumba la maonyesho ya magari ya tesla likiwa na alama mahususi. Mwangaza wa kisasa na muuzaji akifafanua vipengele vya gari la umeme kwa mteja. Kaputi liko wazi, likionyesha sehemu ya mbele ya kuhifadhi mizigo badala ya injini.

Hyundai Veloster gari la michezo lenye nguvu kubwa limeegeshwa mbele ya jengo lenye nembo Cargojet. Mfano huu unajulikana kwa muundo wa kisasa na ufanisi wa hali ya juu ukitumia teknolojia kutoka kijapani na ujerumani. Cargojet ni shirika la ndege za mizigo la Canada linalojihusisha na usafirishaji wa haraka wa bidhaa usiku kucha.

Nje ya jengo lenye nembo ya Hyundai, magari mbalimbali yameegeshwa likiwemo SUV la kisasa aina ya Alcazar. Gari hili lina muonekano wa kuvutia, grili ya kipekee, taa maridadi na muundo mpana na unaotoa nafasi ya viti vitatu. Teknolojia ya hali ya juu, paa la juu linafunguka pamoja na mifumo ya usalama ya kisasa, vinaifanya alcazar kuwa chaguo bora kwa familia na wasafiri wa kisasa.

Ndani ya jumba safi lenye muundo wa kisasa, mteja anatazama kwa makini gari jeupe la lililo wazi mbele ikifafanuliwa na mhudumu aliye na nembo rasmi. Muundo wake na wa kuhifadhi mizigo mbele pamoja na magari mengine yaliyoonyeshwa nyuma. Yote inaonyesha mazingira ya kitaalamu ya uuzaji na hamasabya teknolojia ya kisasa.

Ford Capri ya zamani ilikuwa gari la kipekee lenye muonekano wa kuvutia lililopendwa sana ulaya kuanzia mwaka wa elfu moja mia tisa sitini na tisa hadi mwaka wa elfu moja mia tisa themanini na sita. Toleo jipya la umeme limefufua roho hio ya michezo kwa muundo wa kisasa wa SUV. Lina taa za LED, magurudumu ya inchi ishirini na moja, nafasi kubwa ya mizigo, lita mia tano na mlango wa nyuma wa kisasa.

Gari jeupe aina ya Subaru Forester linaonekana likiwa sokoni kwa mauzo. Ni muhimu kulikagua kwa makini kudhibitisha hati halali, kuhakikisha logbook iko sahihi, kuomba cheti cha ukaguzi, kuweka miadi mahali salama na uende na mtu wa kuaminika wakati wa kufanya biashara.

Ndani ya Toyota Passo, kiti cha kitambaa kilichopangiliwa kwa ustadi huonekana wazi kikiwa na nafasi ya kutosha kwa abiria. Gari hili ndogo linapendwa mijini kutokana na matumizi madogo ya mafuta na uwezo wa kupita mitaa midogo. Teknolojia ya Smart Assist 2 huongeza usalama kupitia onyo la ajali, breki ya dharura na udhibiti wa mwendo wa hafla.

Gari linaonekana ni BMW 4 Series Gran Coupe . Lina milango minne, mtindo wa kifahari, paa laini, muundo wa ndani wa kisasa, chaguo za M Performance , kasi ya kuvutia na uwezo zaidi kulinganisha na Coupe ya milango miwili. Ingawa haitoshelezi mahitaji ya familia kubwa, inafaa kwa wanaotaka mchanganyiko wa uzuri, matumizi na ubora wa uhandisi.

Toyota Hiace ni gari la kibiashara linalojulikana kwa ufanisi imara na matumizi mengi. Inaweza kuwa vani ya mizigo, basi dogo, teksi au gari la wagonjwa. Injini zake, dizeli au petroli zinapendelewa na wasafirishaji kwa sababu ya uchumi wa mafuta.

Toyota Mark X inakutana na magari maridadi yenye nafasi , viti vya kustarehesha, teknolojia ya kisasa na vifaa vya daraja la juu. Gari hili la Cedan si wa mafuta wa Hali ya juu, usalama dhabiti na uendeshaji wa laini unaochochewa na nguvu ya injini

Trela hii ya ghorofa mbili imeundwa mahususi ili kubeba magari mengi kwa wakati mmoja. Muundo wake una viwango vinavyoweza kurekebisha kwa urefu kwa hydroliki. Imetengenezwa kwa chuma umkuongeza imara, utulivu na WA usalama.

Gari aina ya Mazda Demio lina muundo wa hatchback wenye rangi ya kisasa. Tairi za alloy inchi kumi na tano, vipaza sauti sita na spoiler ya nyuma. Injini ya lita moja nukta tano yenye mitambo minne kutoa matumizi bora ya mafuta takribani lita sita nukta nane kwa kilomita mia moja. Kupatikana kwa gia ya mikono au moja kwa moja huku ikijulikana kwa uimara ingawa mitindo ya zamani huweza kukumbwa na matatizo ya kiyoyozi.

Hii inaonyesha wanandoa wakizungumza na muuzaji katika duka la magari wakikagua chaguo jipya. Maduka haya huuza magari moja kwa moja, yakitoa huduma kama mikopo au upangishaji au ubadilishaji wa magari ya zamani. Mawakala huwaongoza wateja kuelewa vipengele, kuchambua uchaguzi na kukamilisha mchakato ya ununuzi.

Ndani ya gari ya aina ya subaru outback, mandhari maridadi huonyesha mseto wa kiteknolojia na uwezo. Muundo huu umetokana na legacy ukiwa na urefu wa ziada chini na baadhi ya matoleo ya zamani yakiwa na rangi mbili. Injini ya lita mbili nukta tano huwapa nguvu dhabiti, huku toleo la tarbo lita mbili nukta nne likiboresha utendaji.

Hapa tunaona eneo kubwa la maegesho lililojaa magari mapya ya Renault yakionyesha shughuli ya biashara au usambazaji. Gari jeupe la mizigo mbele linaloonekana kuwa Renault Master aina maarufu kwa usafirishaji wa bidhaa. Jengo la nyuma lenye maandishi ACT linaashiria uwepo wa ofisi au kituo cha huduma. Mchanganyiko wa magari na van unaonyesha aina mbalimbali za bidhaa zinazoshughulikiwa hapa.

Gari jeupe aina ya toyota hias linaonekana likiwa limeundwa kwa ustadi na kampuni ya kijapani toyota. Linaaminika kua uimara, nafasi kubwa ndani na uwezo wa kutumika kwa njia nyingi tofauti, kutoka kubeba abiria hadi mizigo. Inapatikana kwa miundo tofauti kama basi dogo, vani ya mizigo, mpango wa wafanyikazi, hata gari la wagonjwa. Jina hias linatokana na maneno 'I' na 'S' likimanisha utendaji wa hali ya juu na bidii.

Gari linaloonekana ni Toyota Paseo ndogo yenye ufanisi wa mafuta inayofaa matumizi ya kila siku mijini. Imetengenezwa kwa ushirikiano wa kampuni mbili ikiwa na teknolojia ya usaidizi wa ajali, muundo wa kisasa wa uimara wa kipekee na chaguzi wa mfumo wa mbele wa magurudumu manne ukizingatia usalama na urahisi wa uendeshaji.

Gari linaloonekana ni Subaru aina ya outback lenye mwonekano wa kuvutia na mwili wa ukubwa wa kati. Linapendwa kwa ufanisi wa mafuta, uimara barabarani na teknolojia ya kisasa kwa mfumo wa eyesight z skrini ya kuguza pamoja na udhibiti wa hali ya hewa kwa maeneo mawili. Mfumo wa all wheel drive huimarisha utulivu hata kwenye njia zisizo sawa. Bei huku nchini huanzia tabriban milioni sita hadi nne.

Infinity 2X80 ya 2025 ni SUV la kifahari, kubwa lenye muundo wa kuvutia na teknolojia ya kisasa. Ina injini ya V6 twin turbo lita 3.5 inayotoa nguvu ya hadi farasi 450. Ndani kuna mfumo wa infotainment wa skrini mbili.

Ndizi mbichi za kijani zimetundikwa kwa mafungo makubwa zikiwa zimepangwa sokoni kwa mtindo wa kienyeji. Mazao hayo ya kilimo hupandwa na wakulima wadogo. Huuzwa moja kwa moja au kupitia mawakala. Hali hii ya kuuza bidhaa inaonyesha mazingira halisi ya soko la kijijini.

Soko hili linaonyesha shughuli hai. Wauzaji wakipanga bidhaa kwa ustadi. Vitu vya mikono kama vito, mifuko, vitambaa na sanaa vimepangwa kwa mvuto wa kipekee. Mazingira yamefunikwa , vibanda vimejipanga kando ya njia, ikiwa mfano bora wa masoko ya jijini Nairobi kama Maasai au City market .

Soko la Maasai linaonyesha maandhari ya biashara ya wazi ikijaa bidhaa halisi za mikono kama vinyango vya mbao , mapambo ya shanga , vikapu vya makonge , vitambaa vya batiki na vichonganishi vya stili.

Soko la Maasai jijini Nairobi linaonyesha ubunifu wa kipekee kupitia vitu vya rangi, shanga za utambulisho, sanamu za mbao, shuka za kitamaduni, vikapu, michoro ya sanaa na viatu vya ngozi. Bidhaa hizi huakisi utamaduni wa jamii ya Maa huku kili siku soko likihama maeneo tofauti ya jiji. Watalii na wenyeji hufurika kutafuta zawadi za kipekee huku wakifurahia mazungumzo ya bei.

Nguo nyingi za watoto wachanga zikiwa rangi tofauti na saizi ndogo, zimekusanywa kwa wingi kwenye beseni la chuma lenye matundu. Maneno bond yanaonekana juu ya baadhi ya vipande huenda ni chapa, aina ya kitambaa au mtindo maalum.

Maduka ya maua huonyesha rundo la maua yenye rangi tofauti kama waridi wekundu, weupe, na mengine ya kupendeza. Machaguo haya ya kupangiliwa kwa ustadi hufaa zawadi za siku ya kuzaliwa, maadhimisho au ishara ya upendo. Wateja huweza kuagiza mapema kuchagua ujumbe maalum au kufurahia huduma ya usafirishaji wa haraka kulingana na eneo.

Hii inaonesha maua mengi ya aina ya Limonium sinuatum yanayopatikana masokoni kote. Mashamba husambaza haya maua kwa wiki kuelekea ulaya, asia mashariki na kusini mashariki. Pia wakulima huuza katika masoko ya kijijini ikivutia wateja kutokana na kudumu kwake muda mrefu.

Soko lenye msisimuko linaonyesha ndizi nyingi katika mazingira ya joto na unyevunyevu, mimea hustawi kwenye udongo mzuri unaopitisha maji kwa urahisi. Mazao haya huleta kipato ajira na chakula katika mataifa mengi yenye kipato cha chini.

Hii inaonyesha soko la wazi lenye pilikapilika nyingi likijulikana kama Kongowea lililopo Mombasa. Hili ni eneo kubwa la biashara likitoa bidhaa kama vitunguu, viungo, nguo na kazi za mikono. Mandhari huakisi uridhi mseto wa kitamaduni wenye wachuuzi wa jamii tofauti, ladhaa za mitaani na hali ya kijamii iliyo hai na ya kuvutia.

Hii inaonyeha sehemu ya ndani ya duka au soko la bidhaa za mikono ikijaa sanaa ya kipekee kama vyungu, vinyago, mapambo ya ukuta na vitambaa vya kitamaduni. Vitu vidogo kama vito vya thamani, mikufu na mapambo mengine huashiria ubunifu wa hali ya juu.

Mezani kuna mboga safi zenye rangi angavu raddish nyekundu iking'aa. Ncha yote ya kijani imeumbika kama pei, karafuu, majani mabichi na mimea ya kipekee. Ncha yote tunda kutoka familia ya boga lina ngozi laini, nyama laini, mbegu laini, vyote vinaliwa.

Soko lenye rangi lina vibanda vingi vya wauzaji. Paa za bati na turubai zimekikinga bidhaa tofauti. Watu wanatembea, pikipiki zinapita magari madogo ya abiria yakisimama. Barabara ya kando imejaa shughuli huku taa za barabara na mabango makubwa yakionyesha maendeleo yakichangamana na jadi.

Katikati ya soko lenye mvuto ya kitamaduni, sanamu za wanyama kama twiga, kifaru, punda milia, tembo kuonyesha unbunifu wa wachongaji wa kiafrika. Vinyago vya maasai, vikapu vya mkono huongeza ladha ya kipekee. Kila kipande kina mvuto wa asili kikiwa kimechongwa kwa umakini mkubwa kutokana kwa nambao zilizochaguliwa kwa uangalifu.

Meza hii ya soko la sanaa inaonyesha kazi za mikono zilizopangwa kwa ushanga, hasa vikuku vya urafiki na mikufu ya kipekee. Kila kipande kimeundwa kwa ubunifu wa kipekee kikionyesha urithi wa kitamaduni, ustadi wa kienyeji na ladha isiyo ya kawaida. Bidhaa hizi hazipatikani madukani ya kawaida zikisisitiza ubunifu, utambulisho na uzalishaji wa hali ya juu.

Soko la wazi Lina shughuli nyingi, maduka ya mtaani yamejaa bidhaa mbali mbali. Wauzaji na wanunuzi wanahudhuria kwa shughuli za Kila siku. Njia imepambwa kwa huduma vingi ambavyo huduma kana za saluni zinapatikana zikionyesha utofauti wa bidhaa na huduma zinazopatikana. Hali hii inaonyesha uhai na shughuli za kijamii katika mazingira ya soko la wazi.

Soko la jiji la Nairobi lipo katikati ya mtaa wa Muindi Mbingu na Koinange, likiwa kivutio maarufu chenye historia tajiri. Hapa utapata bidhaa tofauti kama matunda, viungu, nyama pamoja na sanaa za mikono, vinyanzi, shanga na vinyago. Ni kituo cha utamaduni ambapo wageni hukutana na mafundi kujifunza utengenezaji wa kazi za sanaa na kushuhudia maisha ya kila siku ya wenyeji.

Soko la Albert lililoko Banju linaonyesha shuguli nyingi, watu wakitembea wakichagua matunda, mboga, bidhaa tofauti zikiwa zimepangwa vizuri vibandani, sauti zikitawala anga, rangi mbalimbali zikitoa mandhari ya kuvuti, hali ya hewa ikiwa joto, harufu ya bidhaa safi ikienea na biashara ikiendelea kwa ari.

Soko la Ngara lililo kando mwa jiji la Nairobi linafurika na shughuli wauzaji wakipanga matunda, mboga mbichi, vitambaa, vifaa vya nyumbani na nguo za mitumba. Kando yake, huduma za useremala na mafundi wa magari huchangamka. Fig Tree huunganisha wakulima, wasambazaji na wafanyibiashara, kitovu muhimu cha usambazaji wa chakula jijini.

Soko la wazi limejaa tikitimaji safi. Zimepangwa kwa ustadi kuvutia wanunuzi. Baadhi zimekatwa kuonyesha nyama nyekundu yenye maji ishara ya ubora. Mazingira haya yanadhihirisha biashara hai wauzaji na wateja wakiendeleza shughuli bila kusita.

Tikitimaji huuzwa maeneo mbalimbali kutoka kwa vibanda vya matunda ya mitaani, masoko ya kijamii hadi maghala ya kijumla na soko la kimataifa. Bei hubadilika kulingana na msimu, aina na maeneo, biashara mtandaoni pia huchangia uambazaji hasa kwa mahoteli na wauzaji wakubwa. Nchi nyingine huagiza tikitimaji wakati wa upungufu wa ndani ukionyesha umuhimu wa kilimo na mitazamo ya walaji duniani.

Hii inaonyesha kibanda cha kienyeji kilicho jaa bidhaa safi kama vile ma ndizi ,nyanya, karoti, mahindi na viazi. Huu ni mfano alisi wa biashara ndogo zinazo saidia wakazi kupata mahitaji ya kila siku kwa urahisi. Kibanda hili linaakisi utamaduni wa Kenya na uhisianoi wa kijamii kupitia mazungumzo, ununuzi na urafiki unaoendelea sokoni.

Mandhari ya soko kuu inaonyesha harakati ya wafanyibiashara wakifukua magunia ya vitunguu kutoka lori kubwa. Eneo hilo linaonekana kuwa kiwanda cha usambazaji mazao safi huku shughuli zikielekezwa kwenye upakiaji, uhamishaji na upangaji wa bidhaa. Mwendo kelee na harufu kali ya vitunguu inaashiria biashara yenye kasi katika soko kama marikiti au kangundo road.

Mandhari ya picha inaonyesha soko la mitaani lenye pilikapilika barabara ya lami ikizungukwa na majengo pamoja na miti. Rafu zimejaa viatu vya michezo kila jozi ikiwa imepangwa kwa ustadi ikionyeshwa na mfanyibiashara huashiria shughuli za biashara zinazoendelea. Eneo hili linaonyesha mazingira ya jiji yanayochangamka mahali pa mikutano ya wanunuzi na wauzaji kwenye soko lisilo la rasmi.

Soko la jiji lililoko katikati ya Nairobi linaangaza kwa bidhaa mbalimbali kuanzia vinyago, ngoma, mikuki, ngao, vito vya masai, hadi mavazi ya kipekee. Mazao mabichi, nyama safi na kazi za mikono huunda mandhari hayo ya biashara na utamaduni. Watalii na wenyeji huvutiwa na hazina ya kumbukumbu zilizopatikana kwingineko.

Hii inaonyesha jengo la kisasa chenye sakafu kadhaa. Lina madirisha mengi na varanda, hali inayopendekeza matumizi ya makazi au biashara. Muundo wa nje unaonyesha usanifu wa kisasa lakini bila maelezo ya ziada si rahisi kubaini madhumuni halisi ya jengo hilo.

Pearl Court Northlands View ni makazi yaliyopangwa kwa unagalifu yakipatikana Ruaka karibu na barabara kuu ya Limuru na Northern Bypass jirani na Two Rivers Mall. Pia Pearl View Court iko Kamakis Ruiru umbali wa kilomita sita kutoka Eastern Bypass. Maeneo haya yanajivunia nyumba za kisasa zilizo na mandhari maridadi, mabanda ya kifahari, jikoni wazi pamoja na huduma kama klabu ya jamii.

Nyumba ya kifahari yenye vyumba sita inauzwa Sianda, Kiambu. Limejengwa katika eneo tulivu kando ya barabara ya Kiambu karibu na kiwanda cha Sassini. Inaashiria mazingira ya mandhari ya chai ikiwa bado haijakamilika. Ipo kwenye nusu ekari ya ardhi nyekundu inayopitisha maji vyema.

Nyumba ya vyumba vitatu iliyojengwa pekee katika eneo la Windy Ridge Karen, Nairobi inapatikana kwa upangishaji au mauzo. Mali hii ipo kwenye shamba la ekari moja ikiwa na makazi tofauti ya mfanyikazi. Mandhari ya kijani iliyotunzwa, sehemu ya kupumzika yenye kivuli pamoja na maegesho yaliyofunikwa huongeza mvuto.

Jengo refu linaloonekana lenye riba ya aria inaonesha shughuli za kibiashara likiwa na maandishi ya hospital yanavyo dokeza uwepo wa huduma za kiafya pamoja na vifaa tiba. Upawa wa to let unadhihirisha nafasi wazi za kupangishwa ndani ya majengo haya ya kisasa.

Nyumba ya vyumba vitatu pamoja na chumba cha mhudumu ipo eneo la Karen Nairobi karibu na barabara ya Dagoreti umbali wa mita mia mbili. Inakalia kipande cha ardhi cha robo tatu ya ekari ikiwa imezungukwa na miti mizuri ya miaka mingi. Mazingira haya yanaiwezesha kutumika kwa makazi au biashara.

Hili ni jengo la ghorofa kadhaa likijengwa eneo la mashambani. Mandhari inayolizunguka ina nyasi kavu, barabara ya udongo na mazingira yasiyo na maendeleo makubwa. Muundo unaendelea bila ishara dhahiri ya matumizi maalum. Hivyo madhumuni halisi hayawezi kubainika kwa uhakika kupitia taswira pekee.

Saiton real estate na msanifu wa mradi wa the alma ,ikitoa huduma nyingi ikiwemo uwekezaji wa mali, usimamizi wa majengo, uendelezaji wa miradi na upangaji wa biashara kupitia. Saiton properties wanashughulikia ukusanyaji wa kodi mahusiano ya wapangaji ukarabati pamoja na kuratibu huduma kwenye maeneo kama maduka, saluni ,vilabu vya mazoezi na ofisi.

Jengo hili la orofa nyingi linaonekana kuwa na muonekano wa kipekee. Rangi ya manjano yenye mipaka nyekundu. Muundo wake wa kisasa unaashiria matumizi ya kibiashara, au makazi. Mahali pake huongeza hisia ya utulivu lakini bila maelezo ya kina historia yake haijabainika wazi.

Jengo hilo linaonekana jipya au labda limekarabatiwa hivi karibuni, likiwa na sura ya kisasa na matanki ya maji juu ya paa. Jambo la kawaida katika maeneo mengi ya makazi. Muundo wake unaashiria uwezekano wa kuwa ni makaazi ya watu labda ghorofa au labda nyumba ya kupanga.

Ukuta umejengwa kwa matofali mekundu na meupe yaliyopangwa kwa mpangilio wa madoido ya kisahani, ukionyesha ubunifu wa kipekee. Juu yake miti ya migomba imeota kwa wingi ikithibitisha mazingira ya joto au unyevunyevu. Muundo huu huonekana kama mpaka au pambo la kiwanja. Likivutia kwa rangi na mpangilio wake wa kuvutia.

Jengo linaonyesha bango la, to let, likieleza upatikanaji wa nafasi za upangishaji pembeni likiwa na nembo ya, crown pets, kampuni mashuhuri iliyoanzishwa mwaka wa elfu moja mia tisa hamsini na nane, likiendesha shughuli Kenya, Uganda, Tanzania na Rwanda.

Jengo la ghorofa nyingi lililo mjini linaonyesha bango la, to let, langoni likidokeza nafasi ya kupangishwa. Mandhari yake yanavutia yakifaa makaazi au biashara. Kwa maelezo zaidi wameweka nambari hapo ya mawasiliano.

Hii inaonyesha eneo la ujenzi lenye majengo mengi ya ghorofa yanayoendelea kujengwa, ikionyesha hatua ya maendeleo. Miundo ya zege na nafasi za madirisha zinaashiria kazi inaendelea. Mistari ya umeme pamoja na nguzo ya huduma inaonyesha miundombinu inaandaliwa. Uwepo wa bango la Georges Tenders and Fries mbele unaashiria biashara ndogo kuibuka sambamba na makazi mapya, ishara ya upanuzi wa mtaa wa kisasa.

Sinendet towers ni jengo refu lenye ghorofa nane lililojengwa Kericho kando ya barabara ya Kericho-Kisumu. Linamilikiwa na shirika la Sinendet yenye wanachama wengi. Ujenzi huu uligharimu zaidi ya milioni mia mbili na thelathini. Miongoni mwa sifa zake ni lifti ya kwanza mjini humo, maegesho ya magari chini ya hamsini na nne.

Huku kuna ua wa ndani wa jengo unaozunguka na madirisha ya gorofa mbalimbali pamoja na sehemu za kupumzika zilizoelekezwa katikati. Ndani ya vioo juu hutoa mwanga wa asili kuruhusu hewa safi kupita na kuunganisha vyumba tofauti kwa mtazamo wa wazi huku ukitoa eneo la pamoja lenye usalama wa kutosha.

Jengo hili linalo itwa Regina plaza linaonekana kuwa majengo ya biashara au makazi likiwa na maandishi ya To let yanayodhihirisha upatikanaji wa nafasi za upangishaji muundo wake wa kisasa na eneo lake la ukumbi linaonyesha maendeleo yanayo chochea shughuli mbali mbali za kijamii na kiuchumi.

Jengo refu linaonekana likiwa limekamilika karibuni au likiendelea kujengwa, likiwa limepakwa rangi ya samawati hafifu au kijivu. Mbingu safi inaangaza juu ikionyesha hali ya anga tulivu. Mbele kuna eneo topu kavu lisilo na mimea, ikitenganishwa na ukuta inayoweza kua mpaka wa ardhi. Pembeni kulia kuna majengo mengine yakiongeza sura ya mandhari yenye shughuli ya ujenzi.

Westpoint Heights hutoa huduma za mali isiyohamishika ikilenga uuzaji wa makazi ya kisasa yenye vyumba viwili hadi vitatu. Inapendekeza maisha ya kifahari kupitia usanifu wa kisasa, huduma bora na mandhari tulivu. Wateja hupatiwa maelezo kamili, nafasi ya kutembelea maeneo pamoja na usaidizi dhabiti wakati wote wa ununuzi hadi kumiliki kwa furaha.

Jengo la ghorofa nyingi linaonekana likiwa na rangi ya manjano ang'avu, likisimama karibu na ukuta wenye nyasi. Muundo wake unaashiria matumizi ya makazi au biashara. Picha limepunduliwa ili kuadhiri uwezo wa kutambua mandhari kikamilifu, lakini sura ya jengo inaonyesha ubunifu wa kisasa katika eneo lenye utulivu.

Nyumba hii ya kifahari yenye vyumba vitano vya kulala vyote na bafu binafsi viko Runda, Nairobi. Kwenye eneo tulivu lenye usalama wa hali ya juu. Ina chumba cha huduma chenye vyumba viwili, bustani iliyopambwa kwa ustadi na nafasi kubwa ya kuishi. Inajivunia mapambo ya kisasa sebule na eneo la kulia chakula lenye nafasi na inafaa kwa familia.

Jengo la M4 Apartment lina mandhari ya kuvutia, likiwa na biashara mbalimbali orofa ya chini. Glamour Salon utoa huduma za urembo kama nywele, usoni, na harusi. Atazon Shop huuza bidhaa za ujenzi.

Hii inaonesha ndani ya jengo lenye dari kubwa ya glasi inayoruhusu mwanga wa asili kuingia. Kuna ngazi nyingi zenye balustrades za metali zenye mapambo, zikizunguka sehemu ya katikati. Dirisha ya pamoja na milango iko juu, ikionyesha njia za kuingia vyumba vingine. Kuta zimepakwa rangi nyepesi kama beige au tan , zikitoa muonekano safi na wakuvutia.

Jengo lenye nembo ya Capital Waffles linaashiria mahali pa biashara ya vyakula hususan waliobobea katika mapisha ya waffle . Jina hilo linapendekeza uwepo wa sahani mbalimbali zenye ladha. Muundo na ubunifu wa hali ya juu.

Bemberia Residency ni mradi wa kisasa wa makazi ulioko Riara Road , Milimani umbali wa mita chache kutoka The junction Mall . Jengo hili lenye gorofa kumi na saba linatoa uchaguzi za vyumba vya kulala viwili au vitatu kuanzia ukubwa wa mita za miraba mia moja kumi hadi mia moja sitini. Lina bwawa la kuogelea lenye joto, jenereta kamili, sehemu tatu za chini kwa maegesho na dari ya kupumzika.

Saruni ni makazi ya kifahari yaliyoko Riverside Drive, Nairobi, yakitoa huduma bora za mali isiyohamishika. Kwenye jengo hili kuna usimamizi wa kitaalamu, mapokezi ya kisasa, ofisi ya manejimenti, usalama wa hali ya juu usiku na mchana na udhibiti wa kuingia kwa alama za vidole. Lina bwawa la kuogelea lenye joto, ukumbi wa mazoezi wa kisasa, sauna, chumba ni cha mvuke na maeneo ya bustani ya paa.

Mandhari ya mtaa huu yanaonyesha jengo maarufu lenye paa la kijani na manjano likisimama kwa fahari katikati ya mandhari yenye uvuto. Muundo wa kihistoria rangi zilizochaganyika na usanifu wa kipekee unapendekiza uwepo wake, jengo la zamani la forodha yanayovutia wageni kwa uzuri wake wa kipekee.

Mabango mbalimbali ya kibiashara yanaonekana yakitangaza malazi ya Fedha Residences, barabara ya Tigoni Kilimani, yenye ofa za kila siku, wiki na mwezi, yakiwa yanasimamiwa na Trianum umbali wa mita 500.Ujumbe mwingine unatoa ofa ya bed and breakfast kuanzia dola 80, kwa siku.

Hili linaonyesha bango la To Let katika jengo la The Priory Place linalopatikana Kilimani, Nairobi. Ofisi zinazotelewa zinaukubwa wa kati ya futi za mraba elfu mbili hadi elfu kumi zikiwa na miundo ya kisasa kama mtandao wa kasi, nafasi za binafsi na wazi, jenereta ya dharura, mlinzi wa ishirini na nne na pamoja na maegezo salama ya chini ya ardhi.

Jengo refu linaonyesha bango kubwa la Omega Mabati, kampuni maarufu inayotengeneza na kusambaza mabati, kofia za paa pamoja na vifaa vya nyongeza. Bidhaa zao kama Omega stone coated vinapatikana kwa rangi tofauti zikiwa imara, za kuvutia na zenye viwango bora.

Duka hili linaonesha manthari ya kisasa ndani ya chandarana food plus, msururu wa maduka ya rejareja nchini Kenya. Mandhari ina matunda safi kama tikiti maji chini ya mabango yanaonesha bidhaa za organic . Maonyesho haya pia yana bidhaa kutoka India ikiashiria uwepo wa vyakula vya kimataifa vyenye viwango vya ubora vilivyodhibitiwa.

Ndani ya duka la quickmatt mwangaza huangaza bidhaa safi mazingira yakiwa nadhifu wateja wakifurahia huduma bora. Tangu kuanzishwa Nakuru mwaka we elfu mbili na sita. Matandao huu umekuwa haraka ukienea kaunti mbali mbali ukitoa mikate mipya, mboga mabichi na kadhalika.

Hii inaonyesha njia ya katikati ya duka la Quickmart mtandao maarufu ulioanzishwa mwaka wa elfu mbili na sita mjini Nakuru. Biashara hii imeenea kote nchini, ikiwa na maduka zaidi ya sitini katika kaunti kumi na sita. Bidhaa mbalimbali kama vile mkate, vyakula vya haraka, vinywaji, maziwa, pamoja na vifaa vya kieletroniki hupatikana.

Duka hili la rejareja lina vifaa vya michezo na mazoezi. Si soko la vyakula. Sakafu ya kijani mfano wa nyasi huonyesha mashine za mazoezi kama baiskeli na mashine za kukimbia. Kuta zimepambwa kwa bidhaa za chapa maarufu kama Reebok na Mikasa vikiashiria uwepo wa vifaa vya kitaalamu vya riadha na viungo.

Ndani ya jengo la Alpid, Mkabala na Imara mall Mombasa Road tawi la Embakasi la Quikmat linaangaza kwa bidhaa bora kutoka kampuni mashuhuri. Mradi huu ulitekeleza na Nairobi Kitchen Care ukileta uduma safi, mazingira ya kuvutia na urahisi wa ununuzi.

Mteja anachunguza chupa mbalimbali za kuhifadhia chakula dukani. Bidhaa za sisitema zimeng'ara kwa ubora. Zinafuniko lisilovuja, zinastahimili joto ya mikrowevu, hazina vpn , na zinadumu kwa muda mrefu. Zimeundwa kwa maumbo tofauti, baadhi zikiwa na sehemu maalum za kifungua kinywa.

Ndani ya jumba kubwa la kibiashara picha inaonyesha duka la Carrefour lenye njia pana. Bidhaa nyingi zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Mabango ya matangazo ya to the new maf Carrefour online shopping app yanaonekana nyuma yakionyesha usasa wa huduma.

Hii inaonyesha baiskeli mbalimbali, chapa ya Sorg ikionyesha wazi. Kila mmoja imepangwa kwa ustadi ikisubiri mnunuzi anayejali ubora. Zipo aina tofauti kulingana na matumizi kama vile milimani au watoto. Kabla ya kununua angalia vipimo vinavyokufaa, uliza bei, hakikisha maduka yanayouza yapo wazi. Tembelea binafsi kudhibitisha upatikanaji.

Eneo la matunda na mboga ndani ya duka kubwa linaonyesha mpangilio safi wa bidhaa bichi kama karoti ,tende za miti, biriganya ,zukini, karela na besheni nyeusi .Bei zimetajwa wazi kwa shilingi ya Kenya zikionyesha mazingira ya hapa chini.

Mandhari hii inaonyesha sehemu ya ndani ya soko kubwa au duka la rejareja likiwa na vitengo maalum vya nyama na samaki. Mazingira yanadhihirisha nafasi ya kisasa yenye bidhaa mbali mbali za chakula, rafu zilizojaa mabanda ya maonyesho na kadhalika.

Ndani ya Quickmart. Mandhari ya kisasa huangaza bidhaa safi. Safu za maziwa, mkate, nafaka, mboga na vinginevyo. Ilianzishwa Nakuru mwaka wa 2006, ikakuwa hadi matawi themanini na nne ifikapoa juni mwaka wa 2022.

Madirisha ya duka yanaonyesha taa za nje za jua zenye muundo tofauti ikiwemo taa za njia na bustani pamoja na taa za mapambo. Kila kipande kina bei tofauti kama mia saba hamsini au mia tisa na kumi ikiashiria upatikanaji wake kwa urahisi.

Duka hili linaonyesha mpangilio wa kuvutia, maeneo yameainishwa wazi kupitia mabango ya juu. Sehemu ya ladies essentials hujumuisha bidhaa muhimu kwa wanawake kama vile shampu, karibu nawe mens essentials huonyesha viatu na vifaa vya wanaume. Pembeni kibao cha funtime kinadokeza uwepo wa fanicha ikitofautisha bidhaa za nyumbani kwa ufasaha.

Carrefour mega ni duka kubwa nchini Kenya linaloendeshwa na Majid Al Futtaim na matawi ishirini na nane kote nchini. Hutoa bidhaa bora vikiwemo vyakula safi, bidhaa za nyumbani, kielektroniki, mapambo na hata ATM ya maziwa. Maduka haya hupatikana katika maeneo kama vile Westagate, Garden City na Village Market. Carrefour huwavutia wanunuzi wa tabaka la kati kupitia ofa pungufu na huduma bora kila msimu.

Ndani ya duka kubwa la rejareja rafu zimepangwa kwa ustadi zikitenganisha bidhaa mbalimbali. Mbele matunda na mboga safi zimetandazwa kwa kuvutia kwenye meza za maonyesho. Wateja wachache wanatembea taratibu, wakichagua bidhaa kwa makini. Mandhari ni angavu kwa taa zilizowekwa juu zikisaidia kuona kile kipengele kwa urahisi. Mpangilio wa nafasi unahakikisha mwendo rahisi huku mazingira yakitoa hali ya utulivu ya ununuzi wa kila siku.

Ndani ya duka kubwa la Carrefour, chapa ya kimataifa ya asili ya Ufaransa inayoendeshwa Kenya na Majid Alfuttahim. Bidhaa tele zinaonekana, vyakula, vifaa vya kielektroniki na mazao ya kienyeji. Mabango ya deals kibao yanaashiria punguzo kambambe, ikilenga wateja wa tabaka la kati katika matawi ishirini na nane kote nchini.

Ndani ya duka la carrefour mandhari safi huonyesha mpangilio bora wa bidhaa mbalimbali. Rafu zimejaa bidhaa zilizopangwa kwa ustadi kama karatasi za chooni, vifungashio vya matumizi ya kila siku, zikitoa uraisi wa ununuzi. Carrefour, kampuni ya kimataifa kutoka Ufaransa inaendesha maduka ya aina tofauti duniani ikiwemo Kenya ambako imeshamiri kama mojawapo ya minyororo mikubwa.

Keells Supermarket ni duka kubwa maarufu Sri Lanka likitoa bidhaa mbalimbali kama mboga mboga safi, vyakula, vifaa vya nyumbani na chakula tayari. Sehemu kubwa ya John's Kales duka hili linalenga kurahisisha ununuzi kwa wateja kupitia maduka na mtandao

Ndani ya duka la kisasa la Chandarama Foodplus, bidhaa mbali mbali hujaza rafu. Matunda safi, bidhaa za maziwa, nyama, mikate, vifaa vya nyumbani na vyakula vya kila aina. Tangu mwaka wa elfu moja mia tisa hamsini na tisa, mtandao huu wa maduka ya wakenya umeenea mijini kama Nairobi, Kisumu na Eldoret. Wateja hufurahia huduma bora, ununuzi kupitalia Whatsap na faida ya programu ya uaminifu ulio rahisi kutumia.